Mwanafunzi mmoja ameketi mbele ya tarakilishi yake ya mkononi huku ameshika kalamu katika mkono wake wa kulia. Ametabasamu na vifaa vya kusikiliza vi maskioni. Meza imejazwa na vitu vingine vinavyotumiwa kusoma.

Kibao kinachoweza kutumika kama tarakirishi ya mkononi kimeonyesha kuwa michoro kuashiria vitu vingi inavyofanya kama; kuzungumza na kuwasiliana na watu, kujua tarehe na vingine vingi.

Miundo mbinu kama tarakilishi za mkononi zilizo unganishwa na mitandao zimewezesha ujumbe kupatikana wakati wowote hasa na wanafunzi wanaosoma.

Mwanafunzi ameweka vifaa vya kusikiliza kwenye masikio yake huku akiwa amevidunga kwenye tarakilishi yake ya mkono na ameshika mkono wake wa kulia kalamu akiandika kwenye kitabu chake kilicho safi mno.

Wanawake watatu wameketi katika kiti cha kijivu, huku wakitumia vidole vyao vya shahada kuonyesha kitu kwenye skrini ya tarakilishi ya mkononi ambayo i mezani. Kamba inaonekana kwa uchini kwenye sakafu.

Mkutano unaendelea kwa njia ya mtandao kutumia tarakilishi ambapo mmoja anaangalia skrini ya tarakilishi yake na kuzungumza na kuwasiliana na wenzake. Ameshika kijikaratasi na spika zinaonekana kwenye meza.

Kijana mmoja aliyeketi, ameweka tarakilishi yake ya mkononi kwenye meza huku amevaa vifaa vya kusikiza kwenye kichwa na kwa masikio na anazungumza na mtu aliye kwenye skrini ya tarakilishi hiyo.

Mwanafunzi mmoja wa kike asiyezidi miaka mikumi ametabasamu huku akiangalia tarakilishi iliyo kwenye meza na amevaa vifaa vya kuskiliza kwenye maskio yake. Kitabu cha kiwazi. Glasi ya maziwa pia ipo.

Msichana mmoja wa kike ameketi huku tarakilishi yake ya mkononi I kwenye meza na skrini inamwonyesha mwalimu aliye shika kalamu na mwanafunzi mwenyewe akiwa anasoma pia kwa kitabu.

Mwanafunzi wa kike asiyepungua miaka mitano ameshika kalamu huku akiandika kwenye kitabu chake. Anaonekana kutumia simu yake kubwa ili kupata maagizo au ujumbe kutoka mwalimu wake.

Mtoto anayetumia tarakishi ya mkono kusoma, amefungua kitabu chake huku ameinua mkono wake wa kulia na kushika kijikalamu kwa mkono wa kushoto na kufungua mdomo, kuashiria anajibu swali.

Kuna mwanafunzi anayesoma kutumia tarakilishi ya mkononi, huku kwenye skrini tunamwona mwalimu aliyesimama mbele ya kibao chake cheupe na vitabu vingi kwenye maktaba.

Mwanafunzi aliyevaa shati ya mkono mrefu ya njano, ameshika kalamu ya simu kubwa huku akibonyeza. Kibodi hii kwenye meza, na kuna mchoro unaoashiria uwezo wa simu hiyo, kama vile kuangalia tovuti, kusoma na kusikiliza muziki.

Kupitia mitandao watu wametengeneza kijiji kimoja kikubwa duniani kote kwani wanaweza kuwasiliana na hata kujifunza vitu kuna mtu mmoja anayewasiliana na wengine kwenye tarakilishi yake.

Mwanafunzi yu na tarakilishi ya mkononi huku skrini ikimwonyesha mwalimu anayeandika kwa ubao mweupe yeye mwenyewe anatumia kalamu kuandika kwenye kitabu chake.

Darasani watoto watatu wamekusanyika huku wakiashiria kitu kwenye skrini ya tarakilishi ya Samsung nyeusi iliyo kwenye dawati.

Mwanafunzi anasoma kutumia tarakilishi yake ya mkononi, huku ameketi akishika kalamu yake ya kijani na kuandika kwenye kitabu chake. Kuna mimea na vitu vingine kwenye meza yake.

Wanafunzi wasiopungua tano wamekusanyika nyuma ya mmoja ambaye anadhaniwa kuwa mwalimu akiwa ameshika tarakilishi ya mkononi hapo kwenye meza na kuwafundisha.

Tarakilishi ya mkononi, pamoja na uwezo wa kuingia mtandao, ndio kipau mbele katika masomo ya kisasa kwani wanafunzi wengi wanaweza kusomea mahali popote na kupata ujumbe wowote.

Watu wawili wanawasiliana kutumia miundo mbinu ya mtandao kupitia tarakilishi ambapo mmoja anatazama kamera kwenye tarakilishi yake ya mkono na mwingine yu mahali pengine duniani na wanafanya mkutano.

Mwanamke mrembo ametabasamu mno huku akitazama tarakilishi yake ya mkononi kuashiria anawasiliana na watu walio mahali pengine duniani. Ameinua mkono wake wa kulia na wa kushoto umeshika tarakilishi.

Kwenye maktaba, kuna vitabu vilivyopangwa kabatini kwenye rafu na mtu amekaa kitini, huku tarakilishi yake ya mkononi, iko kwenye dawati lake, akiwa ameshika kalamu kwa mkono wake wa kulia na kutabasamu mno.

Watu wawili wamevaa vifaa vya kusikiliza vya rangi na aina tofauti, huku ule wa jike akiwa ameshika tarakilishi ya mkononi na kuweka kwenye paja lake na yule mdogo wa kiume anamuonesha kitu kwenye skrini.

Msichana mrembo mno wa kike ameshika tarakilishi ya mkononi, huku akitumia mkono wake wa kulia kuiagiza. Miundo mbinu hii imesaidia sana wanafunzi kupata ujumbe wowote, wakati wowote.

Wanafunzi wawili wametabasamu mno, Huku wakitumia tarakilishi ya mkononi. Serikali ya Kenya imeimarisha sana nji hii ya kufundisha watoto ili wamee wakijua kutumia vifaa hivi.

Kutumia tarakilishi ya mkononi, iliyounganishwa na mtandao, mtu yeyote anaweza soma kuhusu kitu lolote , ambapo mada zote zinapatikana huko.

Mwanamke anatumia kidole chake cha shahada mkono wake wa kulia kuashiria kutafuta kwa kitu kutumia njia ya mitandao kwenye tarakilishi. Kuna michoro mingine kuonyesha uwasilianaji na kujua wakati.

Kuwepo kwa mtandao na tarakilishi kumesaidia sana kuendeleza elimu kwani wanafunzi wanaweza kusoma wakiwa ata nyumbani au mahali popote, Njia hii ilitumika sana hasa wakati wa Corona.

Mwanafunzi wa kiume ameketi katika kiti huku tarakilishi yake ya mkononi i mezani pamoja na kalamu, kifutio na kitabu chake. Ametabasamu kwa upole.

Kwenye maabara, kuna wanafunzi watatu waliovaa sare fanana, wakijifunza kutumia tarakilishi, huku wakobonyeza kwenye kibodi. Mwalimu anamhudumia mmoja aliyeangalia kwenye skrini ya kompyuta yake.

Katika nyakati za kisasa, kuna miundo mbinu mingi inayohakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kusoma, mojawapo ikiwa kutumia simu kubwa, ambapo watu hupata ujumbe kwa kujiunganisha na mtandao na wasomi na walimu wengine.

Wanafunzi watatu pamoja na mwalimu wao wanaangalia skrini ya tarakilishi ya mkononi, huku wakiashiria kitu. Mmoja wao anaonekana kushtuka mno, na mwingine anaonyesha kitu kwa kutumia kalamu yake.

Mwanafunzi wa kike anasoma kwa kutumia tarakilishi yake ya mkononi, kwani mwalimu anaonekana kwenye skrini, akimpa ujumbe au maagizo. Ameketi kwenye kiti chake na ameshika kalamu nyeupe pe pe pe.

Kwenye meza kuna tarakilishi ya mkononi ambayo skrini ina mchoro ulio ashiria kwamba unaweza pata ujuzi wowote na hata kusoma. Pia kuna vitu vingine kama kikombe na mmea.

Mkono wa kulia umeshikilia simu nyeusi ambayo inamichoro kuashiria uwezo wa simu kama vile kupiga simu, kusikiliza muziki, kufikiri, kuuliza, na kuangalia tovuti.

Wanafunzi watatu wamekusanyika mbele ya tarakilishi ya mkononi ya mmoja wao huku aliyeketi akibonyeza kwenye kibodi. Aliye nyuma yake anatumia kidole chake cha shahada kuonyesha skrini ya kompyuta hio.

Mwanamke yu kazini na ameketi dawatini kukiwa na tarakilishi mbili. Moja ya mkononi na nyingine ya kusimama. Kuna vitabu vingi na ofisi yake imejaa mno.

Katika maabara ya tarakilishi, wanafunzi wako mbele ya skrini zao tofauti. Wanasongesha kifaa na wako na kibodi pia kwenye meza wanachotumia kubonyeza maneno.

Mwanafunzi mmoja, anasoma kupitia njia ya tarakilishi, iliyounganishwa na mtandao, huku skrini ikionyesha mwalimu. Ako na vifaa vya kusikiza katika masikio, na anaandika kwa kitabu, mwalimu anachosema.

Mwanafunzi ameketi huku akitumia tarakilishi yake ya mkononi kusoma akiwa ameshika kalamu kwa mkono wake wa kulia na kuweka vifaa vya kusikiliza kwenye masikio yote mawili.

Katika chumba kuna watu wasiopungua nne huku wakiwa na tarakilishi za mkononi na wanazungumza na kutoa ujumbe na mafunzo kutoka kompyuta hizo.

Mwanamke mrembo aliyevaa mkoba au ukipenda mfuko wa mgongo ameshika simu lake kubwa kwenye njia na kutabasamu. Inaonyesha kuwa waweza kutumia simu hiyo wakati wowote na ukisoma ukiwa mahali popote.

Mwanamke mmoja anaandika kwenye kitabu chake, huku akiwa na tarakilshi yake ya mkononi kwenye meza, na vitu vingine kama kifaa cha kusikiliza au unachotumia kueka kwenye kichwa, na kikombe pia ki mezani.

Tarakilishi, pamoja na uwezo wa kutumia mtandao ziko upau mbele wa kuendeleza binadamu, kwani ujumbe unaweza patikana wakati wowote, na mahali popote bora tu, mtu anajua kutumia.

Tarakilishi ya mkononi hii inashikiliwa na mtu aliyevaa shati la samawati. Kuna mchoro unaoashiria kwamba anaitumia tarakilishi hiyo kusoma na kupata ujuzi mpya.

Mwanafunzi wa kike anaonekana kuwasiliana na mtu anayedhaniwa kuwa mwalimu wake, kutumia tarakilishi ya mkononi. Anaandika huku akimuangalia mwalimu wake. Kwenye meza, kuna vitabu kadhaa na ameweka mikono yote miwili pale pale.

Wakati wa kisasa, kuna tovuti kadhaa ambapo mtu yeyote aliye na tarakilishi au simu anaweza kuunganisha na mtandao na kutembelea tovuti hizo za kusoma kitu chochote.

Tarakilishini, kuna vitabu viwilivyo fungwa na kimoja wazi, inaashiria umuhimu wa ujumbe kupitia njia yote ya vitabu na tarakilishi kuendelesha binadamu. Mtandao upo kipau mbele kwa ujumbe unaoaminika na uhifadhi wake.

Mtandao umerahisisha kupata ujumbe au mada yoyote. Hivi, mtu yeyote anaye simu au tarakilishi na anajua kutumia anaweza kuwa mwanafunzi wa kitu chochote na anachagua nyakati zake za kusoma.

Kompyuta ya mkononi inabonyezwa kwenye kibodi. Baada ya simu, wanafunzi wengi wanakubaliana kuwa kifaa hiki kinatumika sana kusomea mitihani na kuwasiliana. Hata hivyo, wengine wanaitumia kuitazama video, kucheza na kutazama picha. Vilivyotaja vinawapeleka mbali na masomo yao.

Kuna tovuti nyingi ambapo ujumbe wa kila aina uliopangwa unaweza patikana. Wanafunzi wanaosoma kwa njia hii ya kutumia tarakilishi au simu huchagua idadi ya masaa watakayosoma pamoja na nyakati.

Mwanafunzi wa kike asiyezidi miaka mitano ameketi akishika kalamu yake na kuandika. Ameweka mkono wake wa kushoto kwenye kichwa na vitabu vi vingi moja juu ya jingine hapo mezani.

Kwa nyakati za kisasa, miundo mbinu ipo ya kuwezesha binadamu yeyote anaye ujuzi wa kutumia tarakilishi au simu kusoma. Njia hii haihitaji darasa na kila mwanafunzi anachagua masaa anayotaka.

Mtu anabonyeza kwenye tarakilishi yake skrini yake ikiwa imezima. Mezani kuna kikombe cha chai, kitabu moja kilichoandikwa, na kitabu cha kuandika, pamoja na simu yake. Anaonekana kuwa mwanafunzi anayesoma.

Kwa nyakati za kisasa, miundombinu ipo ya kumwezesha binadamu yeyote, anaye ujuzi wa kutumia tarakilishi au simu kusoma. Njia hii haihitaji darasa, na kila mwanafunzi anachagua masaa anayotaka kusoma.

Kitanda kimoja kidogo mno kimewekwa kwenye kona ya kijichumba. Kimetandikwa vizuri na maridadi inayojulikana kwa wakenya wengi kama masai.

Kuna vitanda vingi vya staha mbili na vyote vina masanduku ambayo ni ya kuweka vitu kama nguo, mswaki na vifaa vingine vya usafi.

Kwenye maktaba kuna vitabu vingi moja wapo ikiwa imeshikwa na msichana mrembo mno aliyeshuka rangi ya kahawia na kuvalia suruali nyeusi na shati nyeupe akitabasamu. Kuna kifaa cha kupandia ili kupata vitabu vyote.

Darasa lilio bure, kwani hakuna mwalimu au mwanafunzi yeyote. Limepangwa vizuri, madawati na viti vikiwa kwenye rafu wa sakafu ya kijani kibichi. Ubao ni wa mweupe na kuta pia.

Chumba cha kulala kilicho na nafasi kidogo kuna kitanda kilichotandikwa vizuri na runinga dogo sana. Kwenye kuta, pia kuna picha na vitu vingine kama pasi zi chini.

Kando ya barabara kuna tangazo lililowekwa la chuma, rangi ya samwati na nyeupe, ya kuonyesha kuna vyumba vya kulala. Pale nyuma kuna gari, na hata vifaa vya kupitisha waya za stima.

Katika chumba cha makutano, kuna wanafunzi wengi, wengine wakiwa wamevaa sare fanana na wametazama kwenye jukwaa, kuonyesha kuna mtu anayezungumza. Viti vimepangwa kwenye safu na ni vyekundu.

Shule nyingi ziko na vyumba vya kulala ambapo wanafunzi huenda kupumzika baaada ya masomo. Chumba hiki kiko na vitanda vinne vya staha mbili vilivyotandikwa vizuri mno.

Chumba cha makutano kilicho na wanafunzi wasiopungua hamsini ambao wametoka mashule tofauti wanatazama mbele ambapo kuna jukwaa. Njia hii ya mafunzo ni nzuri mno kwani watu huweza kusaidiana kwa kutumia fikra za mahali na shule tofauti.

Basi ya njano ya Shule ya Kamacharia ya Sekondari ya Wasichana limebeba wanafunzi. Wamemwangalia mwalimu mmoja ambaye ameinua mikono juu kupongeza. Amezingirwa na walimu wake wawili.

Chumba cha studio kijulikanacho sana sana kama bedsitter amabapo mahali pa kukaa, kupika, kuandika ,kusoma, kulala na kufanya chochote ni kimoja. Kimepangwa vizuri sana.

Chumba cha kulala kinachofikiriwa kuwa cha wanafunzi kiko na vitanda visiopungua kumi ambavyo ni vya staha mbili .Watu hulala kwa jumuiya na wakati wa kuamka huwa mmoja na wa kulala pia wote hufanya pamoja.

Chumba cha mikutano kilicho safi mno kii bure kwani hakuna mtu. Jukwaa limeinuliwa na viti vimepangwa vizuri na kwa umakini kwenye safu.

Wachezaji wawili wadogo wasiozidi miaka kumi na mitano wamevaa shati nyekundu huku wakitazama chini kuangalia mpira wao. Kocha wao anawaangalia na inaonekana anawafundisha.

Mwana riadha aliye vaa shati rangi ya chungwa anakimbia kwa kasi mno huku Kocha wake akimwangalia kutoka nyuma na wengine kumpigia makofi.

Wanariadha wako uwanjani wakicheza mchezo wa raga. Mmoja aliyevaa sare ya kijani kibichi anaoekana kumsukuma kweli kweli aliyevaa ya samawati, huku aking'ang'ana asianguke. Ameshika mpira na anajaribu kukimbia.

Shule nyingi za kisasa zinaokoa nafasi kwa kujenga ghorofa zilizo refu, hivyo kuweka madarasa mengi kwa mahali pamoja. Njia hii inasaidia lakini wanafunzi wengi huchoka kwani uitaji kuenda juu na chini kila wakati.

Kwenye darasa kuna wanafunzi wasiopungua kumi na wawili wameketi madawatini wawili wawili. Mwalimu anaonekana kutembea na wote wametia makini. Projector linaonekana kwenye paa.

Katika chumba cha kulala, pazia na dirisha zi wazi ili kuleta mwangaza ndani ya chumba icho. Vitanda vyote ni vyeusi na magodoro yake ni ya kinjano. Vigae ni nyeupe na kwa ukuta pia.

Kuna chumba cha makutano kilicho bure kwani hakuna mtu yeyote. Viti ni vyekundu na vimepangwa vizuri na kwa umakini katika safu.

Chumba cha kulala kina kitanda kimoja kilichotandikwa vizuri sana. Kuna pillow za rangi nyeupe na kuta pia ni nyeupe. Pazia limefunika dirisha.

Watoto kadhaa waliovaa sare ya kutofautisha timu zao wanaonekana kukimbia katika riadha isiyotambulika vizuri. Pale nyuma kuna watu wanaodhaniwa kuwa walimu na wazazi wanaowatazama na kuwashangilia.

Kwenye maktaba watu kadhaa wanazungumza na mtu adhaniaye kuwa mwalimu aliyeketi kwa kiti nyeusi huku wengine wamekaa nyuma wakingoja wakati wao kufika. Kuna vitabu vingi kwenye kabati.

Kwenye maktaba kuna kabati kadhaa zilizo na rafu ambapo vitabu vimepangwa kwenye safu na madawati pia ambapo wanafunzi huketi ili kusoma.

Kwenye maktaba tupu kuna viti na madawati iliyopangwa kumpaa anayesoma ukungu nafasi yake. Hapo nyuma kuna kabati ambazo zina rafu za kuweka vitabu.

Vitanda viwili aina ya staha mbili vimewekwa godoro bila kutandikwa. Kuna dawati na kiti pia kwenye chumba cha kulala. Mazingira ni nyeupe na mwangaza unaonekana.

Katika chumba cha kulala kuna kitanda kilichotandikwa vizuri. Kuta, pazia, blanketi, pilo zote ni za rangi ya nyeupe. Na vigae vi chini kuonyesha umaridadi wa chumba hicho.

Katika chumba cha kulala, kuna vitanda vinne vya staha mbili ambavyo vimetandikwa vizuri. Kunaonekana kuwa na wanawake tatu mmoja akiwa ameegemea lake, mwingine ameketi juu na mwingine amelala kwa chake.

Kuna vitabu vingi vilivyowekwa kwenye rafu kwa safu pale maktabani. Kuna watu wawili walio na tarakilishi za mikononi wakiwa wamenyamaza na kufanya shughuli yao hapo.

Chumba cha kulala kiko na kitanda kikubwa mno kilichotandikwa vizuri kwa blanketi ya kahawia huku taulo zimepangwa hapo juu na pillow nyeupe pia. Kuta imewekwa maridadi.

Katika chumba cha kulala cha wanafunzi, kuna vitanda visivyopungua kumi vya staha mbili, na vyote vimetandikwa. Madirisha yao wazi, na zinaleta mwangaza mzuri.

Kwenye maabara ya tarakilishi wasichana na wavulana wanasoma huku wakiwa amefurahi sana mbele ya skrini za kompyuta zao. Mwalimu yu mbele ya ubao mweupe.

Maktaba mingi hupatikana katika shule za sekondari pamoja na vyuo vikuu ilhali huku nje hakuna kabisa na hata shule za kimsingi hazina.

Chumba cha kulala ni kidogo mno maana hakuna nafasi baada ya dawati na kitanda kuwekwa. Kuta ni ya nyeupe na godoro limetandikwa vizuri sana.

Katika chumba cha kulala, kuna vitanda kadhaa vya staha mbili na moja limesimama pekee yake. Vyote vimetandikwa na inadhaniwa kuwa ni ya shule.

Katika chumba cha kulala kuna vitanda viwili vilivyotandikwa vizuri sana, rangi ya kijani kibichi. Neti zi juu na mlango wa bafu na choo umefunguliwa. Viti viwili pia vi kwenye chumba.

Vyuo vikuu vingi huwa na vyumba vya kupumzika ambapo wanafunzi wanaenda baada ya masomo. Kuna kiti, runinga, dawati na taa inayomulika kwenye meza. .

Chumba cha kulala kina nafasi kubwa mno na vitanda vinne vinaonekana kua vimetandikwa vizuri. Ukuta ni wa zambarau dirisha li wazi pazia la rangi ya njano na mwangaza unaonekana.

Viti vingi vya samawati na kijivu vimepangwa katika safu, wanafunzi huketi hapa na kumtazama anaezungumza au mwalimu anayefunza pale mbele na kuandika kwa viabu vyao.

Mwanariadha aliyevaa sare nyekundu ameshika mpira wa kikapu huku akiruka juu mno tayari kufunga bao. Wenzake wanaonekana kumtazama kutoka nyuma.

Darasani kuna viti vingi ambapo wanafunzi huketi wakisikiliza walimu. Madawati yao hayana mahali pa kuweka vitabu vingine ila wanayotumia kuandika lakini hapo chini ya viti kuna kijichuma ya kushikilia vitu wanavyo.

Wanafunzi watatu wa jike, waliovaa sare fanana , wako katika maabara ya tarakilishi, pale shuleni. Wametia makini katika skirini zao, na madawati yao ni ya kahawia, pamoja hata na viti.

Chumba cha kulala ki safi na kuna vitanda viwili vilivyotandikwa kwa blanketi nyeupe pamoja na kabati na dawati. Vigae pia ni rangi ya nyeupe na kuta ni zambarau. Hii hutumika sana sana na wanafunzi wakati ambapo wametoka darasani.

Wanafunzi wengi wameketi mmoja kando ya mwingine karibu na ukuta na kuacha katikati ya chumba ambacho kinaonekana kuwa ukumbi wa michezo bure. Mwalimu amesimama hapo akiwapa maelezo.

Vitanda vinne vya stair mbili vimetandikwa vizuri pale chumba pa kulala. Mlango wa bafu u wazi na ukuta ni wa kahawia. Chumba hiki kinaweza tumika na watu wanne au zaidi.

Darasani. Kuna safu nne ya madawati yenye milolongo mirefu imepangwa vizuri. Darasa linaonekana kuwa safi sana, mlango ukiwa wazi pamoja na madirisha yote kuingiza mwangaza. Hakuna aliye darasani kwa sasa.

Kandanda au soka huchezwa na timu mbili. Moja dhidi ya nyingine uwanjani. Kila timu inaruhusiwa wachezaji kumi na moja, ambapo gola pekee anaruhusiwa kucheza kwa mikono. Mchezo huu kwa kawaida huchezwa kwa idadi ya saa moja na nusu.

Vitanda vinne vya staha mbili vimetandikwa vizuri. Sakafu ni ya kijani na chumba chenyewe ni cheupe pepepe. Mahala pa kuweka nguo pamefungwa na bafu inaonekana kutoka hapa.

Uwepo wa miundombinu umesababisha tamanduni tofauti kutoka kote duniani kukutana ili kusoma. Darasani kuna tamanduni tofauti wakiwemo wazungu na waafrika.

Watu watatu wamekusanyika juu ya sufuria, mmoja akiwa ameshika kisu kuikata nyama iliyo ndani. Mmoja wao aliyevaa kofia nyeusi na viatu vya samawati ameshika kijibesheni cha kijani kibichi.

Shule ya kikristo ya Thika, imesimamisha bendera katikati mwa kiwanja yake. Kuna mwalimu anayeonekana kutembea, na mazingira yake yamengara mno.

Mwanariadha maarufu, aliyeng'aa sare ya nyekundu na nyeusi, ameruka juu, huku ameushika mprira wa mchezo wa kikapu, tayari kufunga mbao. Anaopigana nao ni wa rangi ya samawati kisare, na wanamtazama.

Kwenye maktaba msomi aliyevaa viatu na suruali nyeusi ameketi kwenye kiti cheupe pepepe huku amefungua kitabu chake na kuliangalia ,kwenye rafu vitabu vingi vimepangwa.

Shule ya kikristo ya Thika Road ilianza kama kanisa mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na nane. Hivi sasa inahudumia jamii kwa kutoa elimu ya kimsingi. Mimea zilizotiwa mikono zi mazingira ya shule na bendera ya nchi ya Kenya inapepea.

Ni siku ya kitamaduni pale Thika road shule ya kikristo. Wanawake tano wametabasamu huku wakimtazama mpiga picha. Vifaa vya utamaduni vinaonekana kwenye mlango na ukuta ni wa rangi ya kijano.

Watoto wanao mahitaji maalum ya kielimu huweza kujifunza kwa haraka wanapotumia mwanasesere kucheza. Mwalimu amemshika mtoto huku akimwonyesha jinsi ya kupanga vitu hivyo.

Mtoto asiyepungua miaka kumi ameketi kwenye kiti chake huku ameshika mwanasesere wake akitabasamu mno kwani amefurahia kucheza. Kwenye rafu pale nyuma tunaona vifaa vingine vya rangi tofauti.

Mtoto asiyepungua miaka mikumi aliyezaliwa na kromosomu tatu anaonekna kutoa ulimi wake nje kwa furaha mno huku aliyenaye pia ametabasamu wakila na kutengeneza keki.

Serikali ya Kenya imeweka mikakati, kuhakikisha kwamba kila mtu hata awe na mahitaji maalumu ya kielimu, anasoma. Kuna msichana mmoja aliyevaa barakoa nyeusi, huku ameketi kwa kiti chake cha magurudumu, akitumia tarakilishi yake ya mkononi.

Msichana mmoja mdogo, aliye na miwani na kuzaliwa na kromosomu tatu badala ya mbili anapanga vijiti vya rangi tofauti kwa meza, huku mwalimu wake akiwa amefurahi na kumuonyesha.

Kijana mmoja aliyeshika gitaa ametabasamu huku akimtazama mwenzake anayeketi kwenye kiti cha magurudumu na kushika kifaa cha kugongea cha mziki na vingine vilivyo kwenye meza na wamefurahi mno.

Watu wawili wa kike wanawasiliana kutumia njia ya ishara ya mikono. Serikali imetengeneza shule kadhaa kuwasaidia watu wenye mahitaji maalumu kama hawa.

Darasani, kuna watu wasiopungua tano. Mmoja wao ameketi kwenye kiti chake magurudumu, na ni mwanafunzi wa mahitaji maalum. Huku, mwingine amesimama mbele kando ya ubao mweupe kuufunza wenzake.

Mwalimu amefurahi mno, akimfundisha mwanafunzi wake, anaye mahitaji maalumu ya kielimu na maisha , akiwa ameketi kwenye kiti. Anatumia kidole chake cha shahada, kupaka rangi kwenye kitabu kilicho mezani.

Wanafunzi wawili, waliovaa sare fanana, wanawasiliana kutumia ishara ya mikono, kwa udadisi huo, tunaweza sema kwamba, aitha wote ni bubu au mmoja wao.

Mwalimu ameketi pamoja na mwanafunzi wake wa mahitaji maalumu ya kielimu, huku wakiwa wameshika kalamu zao tofauti. Pale nyuma kuna watu tatu pia wanazungumza.

Watu sita wamekusanyika kando ya mtoto aliyeshika gitaa nyeusi wengine wakiwa wametabasamu kuonyesha uwezo wa kijana kucheza nyimbo mzuri mzuri. Hapo nyuma, kuta ni nyeupe na dirisha zi wazi.

Watoto wawili waliolemaa. Mmoja akiwa bila miguu yote miwili, mwingine na mmoja pekee. Wanaonekana kucheza kutumia mwanasesere zao, wameketi sakafuni ambapo tandiko ni la samawati.

Watoto watatu wa kiume wamekusanyika kando ya mmoja wa kike aliye na ulemavu na ameketi katika kiti chake cha magurudumu. Wote wamevaa sare fanana.

Mtoto asiyezidi miaka mitatu ameketi huku akicheza na mwanaserere zake za kusoma. Anaonekana kukosa mguu wake wa kulia na msaidizi au mama yake yu Naye akiwa amevaa saa ya kidijitali.

Wanafunzi wanne wanazungumza na wanaonekana kuwa wa furaha kwani wametabasamu mno. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amebeba vitabu kadhaa kwa mapaja yake.

Mwanafunzi mmoja mwenye mahitaji maalum ya kielimu na maisha ameweka kifaa cha kusikiliza kwenye masikio huku ameunganisha na simu yake kubwa iliyo kwenye meza. Hapo nyuma kwenye rafu kuna vitabu kadhaa.

Mwana aliyezaliwa na kromosomu tatu badala ya mbili kwa hivyo kuwa na mahitaji maalum ya kielimu na maisha ametabasamu huku mwalimu wake amemshika akiangalia mpiga picha.

Wafanyakazi wa kulehemu wamevaa mashati ya samawati, wawili wakionekana kuangalia simu kubwa kutafuta ujumbe na mmoja yuyo kwenye rafu akitafuta kitu.

Mwanafunzi mmoja ameketi katika kiti chake cha magurudumu, na kuna ishara za kua na ugonjwa wa kiakili. Mwalimu wake anamfundisha huku ametabasamu mno.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ya kielimu, ameketi kwenye kiti, huku talakilishi ii kwenye meza, na anaangalia skrini yake. Mwalimu wake yu nyuma akitazama pia.

Mtoto asiye zaidi ya miaka mitatu amepiga tabasamu huku akiwa na furaha bashasha baada ya kupanga mwanasesere zake tatu za rangi ya machungwa na samawati, moja juu ya nyingine.

Kwenye darasa, wanafunzi wamevaa sare fanana. Mwalimu wao ako pale nyuma na amesimama na wasomi wameketi chini. Wawili wao wameshika makaratasi, mmoja aliye na miwani ametabasamu mno.

Mtoto asiyezidi miaka kumi ameshika kitabu chake cha braile na anaonekana kusoma kupitia mkono na vidole vyake vya kulia ameketi kwenye kiti na kitabu ki mezani.

Mtu mzima pamoja na mtoto wa kike wanaonekana kuwasiliana kutumia lugha ya ishara ya mikono. Kwa udadisi huo tunaweza sema mmoja wao au wote ni bubu au kiziwi.

Mwana asiye zidi miaka mitatu ameshika brashi ya rangi kwa mkono wake wa kushoto na kutumia shahada lake la mkono wa kulia kuashiria kitu alichochora. Ametabasamu mno na anaonekana kuwa wa furaha bashasha.

Mwalimu aliyelemaa kwani ameketi katika kiti cha magurudumu anaonekana kushika kitu anachotumia kuwafunza wanafunzi huku mmoja akiwa ameinua mkono wake kujibu swali.

Kijana mmoja wa kiume aliyezaliwa na kromosomu tatu, anaonekana kumwaga maziwa kwenye kikombe cha kahawa. Mwalimu wake anatazama hii yote huku huku akitabasamu polepole.

Wanafunzi waliovaa sare fanana, wameketi mmoja kando ya mwingine, na mwalimu anaonekana kumfunza mwanafunzi mmoja kitu. Kwa masikio, kuna vifaa vya kusikiliza ambavyo wote wamevaa.

Kijana mmoja mlemavu ambaye ameketi katika kiti chake cha magurudumu anaonyeshwa kitu na mwalimu yake, mrembo mno huku wote wakitabasamu kuangalia karatasi. Kuna mwanaserere kadhaa zilizopangwa kwenye rafu pale nyuma .

Watu tatu waliokula chumvi mno pamoja na kijana mmoja, wako jikoni huku mwingine akiwa ameketi katika kiti cha magurudumu na wanakata vitu wanavyotumia kupika.

Kijana wa kiume mwenye shati nyeupe ameketi kitika kiti chake cha magurudumu huku ameshika gitaa. Mwalimu wake anatabasamu akiangalia mpiga picha. Kijana huyo anaonekana kukosa miguu.

Mwanafunzi asiyezidi miaka mitano, ameshika kalamu na kumwangalia mwalimu wake. Mfunzi huyo amelala chini, na kuweka mwili wake kwenye kiwiko, ili kumuongelesha mwana huyo.

Kwenye darasa, mwalimu yu mbele akionyesha kidole chake cha gumba kufundisha wanafunzi walioketi katika madawati. Ubao ni mweupe na kuna vijikaratasi vya dunia, vilivyobandikwa kwenye ukuta.

Wasichana wawili wanawasiliana kwa njia ya ishara ya mikono kuonyesha mmoja wao au wote wawili ni kiziwi au bubu. Wana vinywaji kwenye meza na mmoja ana miwani na kibeti.

Watoto wanao mahitaji maalum ya kielimu, wametengenezewa shule mingi mno nchini Kenya kwa uwezo wa serikali. Kuna wanafunzi watatu, wa katikati akionekana kusoma kwa njia ya breli, kwani amefunga macho huku mikono yake iko kwenye kitabu.

Mwanafunzi wa mahitaji maalum asiyepungua miaka minane ameshika mwanasesere rangi ya machungwa, umbo la mraba. Kidole cha shahada cha mwalimu kinaonekana kuashiria kitu kingine.

Mwanamke aliyevaa nguo ifananayo ya muuguzi ameufungua mdomo wake na kuashiria meno yake kutumia saa ya mkono wa kulia. Anamwonyesha mtoto huku ameshika jina saa.

Kuna binadamu wawili waliozaliwa na chromosomu tatu badala ya mbili, kusababisha kutoweza kwao kufanya vitu ambavyo ,yule aliye na afya njema huweza ,kama vile kufikiria vizuri, kuandika na hata kuzungumza.

Wanafunzi wanao mahitaji maalumu ya kielimu wako darasani. Wawili wameinua mikono yao juu kujibu swali, huku wakiandika kwenye vitabu vyao.

Mtoto asiyezidi miaka mitano, ameshika kalamu yake ya rangi ya machungwa kwenye mkono wa kushoto na kuangalia mwanaserere yake ya kijana. Kuna rangi tofauti kwenye meza kama vile samawati, njano na hata kijani kibichi.

Wanaosoma kutumia njia ya breli ni wale walio na mahitaji maalum ambapo hawana uwezo wa kuona kwani ni vipofu. Wantumia vijidungo kwenye karatasi ili kujua kinachoendelea.

Mlemavu aliye na mwili wa juu pekee yake na hata kukosa mikono anatumia mdomo wake kuandika. Amejilaza chini huku akiangalia kitabu chake.

Watoto sita pamoja na mbwa wamekusanyika kwenye sakafu kando ya mwalimu wao aliyevaa miwani na shati samawati huku ameshika kitabu na kuwafundisha. Ni maktabani na vitabu vingine vinaonekana kwenye rafu pamoja na viti na madawati.

Mtoto asiye zidi miaka kumi aliyezaliwa na kromosomu tatu badala ya mbili ameshika mwana sesere wake ya zambarau huku mama akitabasamu hapo nyuma na kuangalia anachofanya.

Ofisini kuna watu wawili wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameketi huku wakiwa na tarakilishi zao za mikononi. Wamepiga tabasamu kuonyesha wamekaa pamoja kwa muda mrefu.

Mwana aliyezaliwa na kromosomu tatu badala ya mbili anaonekana kutumia brashi yake ya rangi kupaka. Walio nyuma yake wamefurahi mno maana kazi wanayofanya inachekesha.

Mwalimu na mwanafunzi wake wanatazamana macho kwa macho, huku wakizungumza kwa njia ya ishara ya mkono. Kwenye meza kitabu ki wazi na kuna simu kubwa. Mwalimu huyu amevaa rinda la samawati.

Mtoto asiyezidi miaka misaba wa tamaduni ya Asia anaonekana kutumia mashine ya samawati ambayo iko na karatasi hapo nyuma. Mwalimu wake anatazama anachofanya.

Kijana mmoja aliyeketi kwenye kiti ,na kueka kifaa cha kuskiliza, anapaka rangi kwa karatasi yake. Kazi hii anayofanya ,imempungua miaka na anastahili kufanya ya miaka yake. Kwa hivyo tunaweza dadisi ana mahitaji maalum ya kielimu.

Mtoto anayedhaniwa kuwa kipofu anatumia vifaa flani ya braille kusoma pamoja na mwalimu wake aliyevaa miwani na shati ya zambarau. Wako darasani na msichana huyo amesimama kutoka kwenye kiti chake.

Mwanafuzi wa jike asiyepungua miaka kumi anaonekana kutumia mikono yake kuwasiliana kwani anaweza kuwa bubu. Ako kwenye maktaba na tarakilishi yake ya mkononi ii kwenye meza.

Mwalimu aliyevaa miwani yu na mwanafunzi wake, anaye mahitaji maalumu ya kielimu, huku wameshika mwanasesere ya zambarau na nyekundu, na wamefurahi mno kwani wametabasamu.

Watu tatu walio na mahitaji maalumu wamekusanyika kwenye meza, huku wakimtazama mpiga picha. Mmoja wao amevaa vifaa vya kusikiliza sauti , na hapo nyuma kuna vitabu vingi vinaonekana kwenye kabati.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ya kielimu na kimaisha anafinya kibodi ya piano kutengeneza mziki huku akiwa amefurahi kwani anatabasamu mno.

Mtoto aliyezaliwa na chromosome tatu badala ya mbili na kwa hivyo kuhitaji elimu maalum anapaka rangi kwenye pua lake na i pia kwenye mkono huku ametabasamu mno.

Msichana aonekanaye kuwa wa utamaduni ya uwasia ameketi katika maabara ya tarakilishi akitabasamu huku amebonyeza kifaa chake cha nyeusi na samawati. Kibodi yake ii chini ya mkono mwake.

Mwana asiyepungua miaka mitano, ameketi katika kiti chake cha magurudumu. Kitabu chake, kii kando na amegeuza kichwa na kutabasamu. hapo nyuma, wenzake pia wa darasani na wanasoma

Watoto nne, wasiozidi miaka minane, wamejipaka rangi kwenye mashati yao, na kuinua mkono wao wakulia, kuashiria kwamba wamefurahi. Wote wametabasamu na inaweza semekana wametoka kupaka rangi mahali zaidi ya hapa.

Mwanafunzi wa mahitaji maalum ya kielimu ameketi darasani. Kwenye dawati lake kuna kitabu alichochora mchoro mwekundu wa moyo. Anaonekana kufikiria huku amejishika kutumia mkono wa kulia.

Mwanafuzi mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti chake cha gurudumu, ametabasamu pamoja na mwalimu wake. Wote wakiwa wameshika brashi za rangi kwa mikono yao. Kwenye meza, rangi nyekundu na zambarau zinaonekana.

Mwanamke aonekanaye kuwa mwasia ameketi mbele ya tarakilishi akibonyeza kwenye kifaa. Amevaa shati nyeupe pe pe pe na kifaa abonyezacho ni samawati na nyeusi. Ametabasamu toka sikio moja hadi jingine kana kwamba amecheshwa.

Wanafunzi wameketi katika viti vyao vya magurudumu. Wamezingirwa na walimu wao. Mezani, kuna kalamu za rangi tofauti tofauti ambazo wanazitumia. Mmoja wa walimu amevaa shati nyeupe iliyo na madoadoa nyeusi.